Mzee aliyevalia nguo nyeupe amelala kwenye godoro lenye blanketi nyeupe. Kamba ya rangi nyeusi wa kushikilia umeshuka kutoka juu. Mkono wa mtu umeshikilia mshipi wa duara. Eneo lina ukuta wa kijivu na mwanga wa asili unaangaza kwa utulivu.

Mtoto mwembamba ameketi ndani ya beseni la plastiki lenye ufa katikati akiwa uchi huku macho yake akiangalia juu kwa majonzi akiwa katika mazingira ya udongo wa kahawia karibu na ukuta wa mbao uliochakaa.

Mkutano wa watu wengi waliovaa mavazi rasmi, wakikaa karibu na meza ndefu iliyojaa chupa za maji, mikrofoni ndogo, vitabu vilivyofunguliwa, huku baadhi yao wakitazama mtu anayesimama mbele yao akiwa na beji kifuani. Chumba ni chenye kuta nyeupe, picha iliyotundikwa ukutani, bendera ya Kenya inayonin’ginia na nuru kutoka taa za dari inayowazunguka wote katika mazingira ya mazungumzo.

Watu kadhaa wamekusanyika katika ukumbi, wengi wakiwa wamevaa barakoa za uso, mmoja akiwa na vazi la kikristo na kofia ya rangi ya waridi, mwingine akiwa na jezi ya rangi nyekundu na mwingine akiwa amevalia suti ya rangi nyeusi. Nyuma yao ni ukuta ulio na mapambo ya manjano na nyeupe huku mtu mmoja akisimama pembeni akiwa na kipaza sauti.

Mwanamke mweusi mwenye mdomo uliong'aa na kucha za rangi ya waridi ananyanyua mdomo wake wa juu kwa kidole chake kimoja akionyesha fizi zake zenye afya na meno yake meupe kabisa.

Kinywa kilichofunguliwa chenye mpangilio mzuri ya meno safi. Pembejeo ya plastiki yenye rangi ya kijani imeelekezwa kwenye jino ya mwisho, fizi zikiwa na mwonekano mzuri wa kiafya. Hatua hii inafanyika chini ya mwangaza wa kutosha.

Gari jeupe ya kubebea wagonjwa, imeegeshwa kwenye nyasi. Ina ishara ya msalaba wa samawati juu yake huku neno, ambulance, kwa kiingereza likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya vioo vya gari na nambari ya usajili kwenye bumper lake.

Waokoaji wakiwa wamevalia koti nyekundu, wanawasaidia wahatiriwa wa mafuriko. Mmoja amebeba mtoto kwenye bega na mwanamume mwingine amebeba beseni kichwani. Wote wanatembea kwenye maji machafu mepesi yaliyokaa.

Mtaalamu wa kuzima moto akiwa amevalia mavazi maalum, anatumia bomba la maji kupulizia povu jengo ndogo linaloteketea kwa moto mkali na moshi mzito unaovuka kuelekea angani huku povu nyingine ikitapakaa chini kwenye nyasi kavu.

Watu wanashiriki kikamilifu katika unawaji wa mikono, huku mmoja amevaa barakoa ya kijani na wengine ya samawati. Ndoo kubwa ya kijani ya Dettol, inayotumika kama kituo cha kunawia mikono, imewekwa imara kwenye stendi ya chuma, ikiwa na beseni na bomba la maji. Mtoto mdogo anasaidiwa na mwanamke mzima, na mtu mwingine amesimama akiwa ameinuwa mikono, akionekana kujiandaa kunawa.

Mazao tele ya mimea, matunda na nafaka mbalimbali yametandazwa yakijumuisha machungwa, zabibu, papai, ndizi, tufaha, kiwavi na mboga ya majani. Yote yamepangwa kwa uzuri wa kuvutia kuonyesha wingi na utofauti wa lishe bora.

Mkono wa mtu unashikilia chumba ndogo ya dawa yenye kichwa cheupe na rangi nyekundu iliyo na nafasi za kuandika tarehe na saa. Iko juu ya meza ya chuma iliyosheheni karibu na kikapu cha kijani kilichojaa vifaa vya matibabu. Chupa za wazi za maji safi na glovu za matumizi.

Chombo cha msaada kilichoundwa kwa chuma chenye pembe za kahawia kimekaa wima karibu na kiti cha ya rangi ya nyeusi, ukuta wa samawati ukiwa nyuma yake na sakafu ya vigae ikiwa chini kabisa.

Kitanda cha hospitali kimeinuliwa upande wa kichwa, kikiwa na godoro la samawati lenye sehemu tatu zinazoweza kubadilishwa. Kina fremu ya chuma yenye vipengele vya samawati pembeni, magurudumu madogo chini yanayoruhusu kusogezwa kwa urahisi, kipini kidogo cha kushikilia kwa mkono karibu na mguu, pamoja na miguu mizito na imara ya kuimarisha uthabiti.

Daktari anamchunguza mgonjwa aliyevaa jezi ya rangi nyeusi kwa kutumia kifaa cha kupima shinikizo la damu, huku akishika pampu kwa mkono mmoja na stetheskopu kwa mwingine ili kusikiliza mdundo wa moyo.

Daktari kijana amevaa mavazi ya samawati na stethescope shingoni amesimama kwa umakini nje akivuta glavu nyeupe kwenye mkono wake wa kulia huku mwanamke mwingine anaonekana kwa umbali.

Muuguzi amevalia sare ya samawati lililokuwa na alama ya hosipitali. Amesimama na mikono yake imevikwa mbele. Nywele zake zimeachiliwa. Kitambulisho cha rangi ya samawati kimewekwa kwenye nguo. Eneo lina ukuta nyeupe na mwanga wa asili una angaza kwa utulivu.

Mfanyakazi wa afya mwenye jezi ya rangi samawati, glavu nyeupe na stethoskopu shingoni, anatoa huduma kwa mwanamke aliyevalia jezi ya rangi nyeusi katika eneo la vijijini lenye majengo ya udongo, huku akitumia vifaa vya matibabu kwa umakini.

Pakiti mbili za dawa moja ikiwa na vidonge vya waridi vilivyozingirwa na karatasi ya fedha na nyingine ikiwa na vidonge vyekundu vilivyozingirwa na karatasi nyekundu. Zimeunganishwa kwa uangalifu.

Boksi hili jeupe ni la dawa ya kisasa. Lina vidonge elfu moja , kila kimoja kikiwa na kipimo cha miligramu mia tano. Maelezo muhimu yamechapishwa wazi yakisisitiza uwepo wake wa kupunguza maumivu, kutopiga tumbo, na kupunguza homa, yote yakiwa na alama ya Viema.

Wanafunzi wengi wamevaa sare za samawati. Wamesimama kwa furaha na kuinua mikono yao juu. Wao pamoja na wanawake wazima, waliovaa fulana nyeupe zenye label ya L.M, wanashikilia pakiti za rangi ya waridi. Wote wanatabasamu kwa uchangamfu, wakionyesha shukrani kubwa mbele ya mazingira yenye jua kali na miti ya kijani.

Mti yenye matunda mabichi ya papai umesimama wima. Majani yameenea juu, mwanga umepenya katikati ,anga ni ya samawati, mazingira yanang'aa. Mandhari ni ya kijani hewa inaonekana safi, matawi yamechanganyika na sehemu ya chini imefunikwa na nyasi.

Mimea hii ya dawa za kienyeji zilizopandwa shambani. Ina maua mengi ya rangi ya manjano, ikiwa imefunikwa na majani mengi ya kijani kibichi, huku ikistawi vizuri katika mazingira yake ya asili.

Mimea mbalimbali ikiwemo vitunguu virefu na majani ya kijani kibichi na mekundu yaliyomiminika kwa nguvu za asili yamestawi vizuri kwenye bustani hii kubwa huku uzio wa zamani wa mbao ukionekana upande wa kulia na baadhi ya mimea mingine ikiwa imechanganyikana.

Majani mabichi yamejaa. Maua ya rangi tofauti yamechipuka. Vichaka vimeenea kila upande. Mimea nayo imekomaa na mazingira yamejaa uhai. Tiba hii huaminika kwa nguvu za asili.